Mwanamke huyu mwenye nywele laini ameketi juu ya kiti, amembeba mtoto wake. Mtoto amemfunika na taulo ya rangi ya nyeupe. Mtoto huyu bado ni mchanga, inaonekana kuwa ndio ametoka kumzaa muda mfupi uliopita.

Mwanamke ameketi chini amechana nywele. Nywele zake ni fupi. Amembeba mtoto. Ameketi kwenye viti zilizopambwa na vitambaa. Mtoto mwenye amebeba amelala.

Hailaiki ya watu wameketi chini kwenye viti vya plastiki, huku wengine wamechuchumaa. Kila mmoja amevalia barakoa. Wengine wamevalia shati ya rangi ya nyeupe na long'i ya rangi nyeupe. Wote wameinua mikono zao juu.

Mikono miwili imeshikilia chupa. Chupa iko na dawa ndani. Dawa yenye iko ndani ni dawa ya COVID-19 . Vidole viwili vimevalishwa pete. Vidole hivi viko na kucha ambazo ni refu.

Mkulima ananyumyizia mimea yake dawa. Hii ni mimea ya aina ya nyanya. Mkulima huyu anatumia pampu ya mgongo ili kuweza kunyunyizia mimea hizi dawa. Amevalia nguo ya rangi ya nyeupe na buti ya rangi ya nyeusi.

Moto umewaka sana. Moto huu unachoma nyasi. Kuna wanaume wawili wanaojaribu kuuzima huu moto. Wamevalia nguo ya rangi ya manjano pamoja na rangi ya nyeusi. Wote wamesimama.

Daktari na mgonjwa wako hospitalini. Daktari ni mwanaume ilhali mgonjwa ni mwanamke. Daktari amekalia kiti ya rangi ya nyeusi. Mgonjwa anaangaliwa kwenye macho. Inaonekana kuwa ako na shida ya macho.

Chupa hii ni ya glasi .Iko na kifuniko nyekundu. Imeandikwa Iron plus . Dawa hii iko na vitamin C , iko na folate , iko na vitamin B6 na vitamin B12 . Hii dawa ni ya kuongeza nguvu.

Mwanamke amekaa chini huku daktari anamdunga sindano kwenye bega. Mwanamke huyu mwenye ameketi chini amevaa blauzi ya rangi ya nyeusi, amevaa barakoa na miwani. Mwanamke mwingine anawatazama huku akiwa amesimama.

Mwanamke mmoja ameketi chini huku akiwa amebeba mtoto wake. Daktari anamdunga mtoto wake sindano. Huyu daktari amevalia koti ya rangi nyeupe. Kuna watoto wengine hapo nyuma wenye wanangoja ili wadungwe sindano.

Mama huyu amemshika mtoto wake vizuri ili aweze kupewa dawa. Mwanamke huyu ameketi chini. Daktari mwenye amevalia miwani ameinama huku akimfungua mtoto kwenye mdomo na kumwekea dawa ndani.

Mwanaume mmoja mwenye amevalia long'i ya rangi ya nyeusi, amesimama nje ya choo. Mwanaume huyu ameshikilia gongo. Hii inaonyesha kuwa ako na ulemavu wa kutembea ama aliumia kwenye mguu. Milango yote ya choo, zimefungwa.

Mikono imebeba madawa na chupa. Madawa ziko ndani ya karatasi. Chupa ni ya rangi ya nyeupe. Kuna madawa za rangi ya manjano na rangi ya nyeupe. Kuna dawa zingine zimesiagwasiagwa.

Mwanaume mwenye amevalia shati ya rangi ya nyeupe, anaisoma maandiko kwenye mlingoti. Imeandikwa daktari Chikonko, kumvuta mpenzi, biashara, nyota na kadhalika, alafu ameandika hapo chini nambari yake ya simu.

Kwenye hospitali, mgonjwa ameketi kwenye kiti. Daktari ameinama. Wote wamevalia barakoa. Mgonjwa amewekelea mkono wake kwenye meza. Daktari anamdunga sindano kwenye bega.

Watu wanaovalia mavazi ya rangi ya nyeupe wako shambani. Wamejifunika hadi uso. Mgongoni wamebeba mizigo .Watu watano wanaenda upande wa mbele huku mmoja anarudi upande wa nyuma. Inaonekana kuwa wananyunyuzia mimea dawa.

Kwenye hospitali, wagonjwa wawili wamekaa chini. Daktari mmoja amesimama, mwingine ameinama huku akimdunga mgonjwa mmoja sindano. Daktari wa mwisho ameketi chini. Watu hawa wote wamevalia barakoa.

Mwanamke amekaa juu ya kitanda. Anatabasamu mno. Amebeba mtoto mdogo sana. Kitanda ni ya rangi ya nyeupe. Kitambaa inayotandikwa kwenye kitanda pia ni ya rangi ya nyeupe. Kuna neti ya mbu.

Mwanamke huyu amelalia kwenye kitanda ndani ya hospitali. Ako na tabasamu mno. Amebeba mtoto kwenye mkono. Mtoto huyu amefunikwa na taulo. Mwanamke huyu pia ameshuka nywele.

Mwanamke amebeba mtoto wake. Mtoto amefunga macho na kupanua mdomo, ishara kuwa analia, anahisi uchungu. Daktari anamdunga kwenye paja. Daktari vilevile amevaa barakoa. Mamake mtoto amefungua mdomo.

Mikono miwili imeshikilia pedi za usafi za kutumiwa na wanawake. Pedi zimewekwa juu ya meza. Mikono hizi, ziko na vidole refurefu. Kuna kucha refu kwenye hivi vidole.

Wanawake wawili wenye wamevalia shati ya rangi ya nyeusi wanachota maji. Mwanamke mmoja amesimama huku akimpatia mwingine mwenye ameinama maji. Wanachota maji kwenye shimo. Jua limewaka sana.

Mwanamke anayevalia sweta ya rangi ya nyekundu, amemleta mwanawe hospitali ili aweze akadungwa. Daktari ameinama huku amevaa shati ya rangi ya nyeupe na sketi ya rangi ya samawati. Kuna madaktari wengine hapo kando wenye wamevalia barakoa ya rangi ya nyeupe.

Mwanamke mmoja ameketi chini huku amevaa long'i na viatu vyeusi. Amevaa barakoa na miwani. Kando yake kuna daktari ambaye anamdunga kwenye bega na sindano. Wote wamevalia barakoa.

Chupa hii ni ya kutunza dawa, chupa hii ni ya rangi ya nyeupe pia iko na kifuniko ya rangi ya nyeupe. Kuna vidonge zimetolewa nje zimewekwa juu ya meza. Chupa pia iko juu ya meza.

Nzige wamevamia eneo hili. Ni wengi sana. Mwanaume mmoja ameinua mikono juu huku akijaribu kuwafukuza. Inaonekana kuwa wameelekea kwenye shamba. Shamba hili liko karibu na msitu.

Mgonjwa mwenye amevalia shati ya rangi ya nyeusi ameketi kwenye kiti huku amepanua mdomo. Daktari mwenye amevalia miwani na barakoa anamng'oa meno. Daktari huyu amenyoa kipara.

Wafanyikazi wa kuhamisha takataka wako kazini. Wako kando ya barabara huku wakikusanya biwi la takataka. Wamevalia surupwenye ya rangi ya blue iliokolea. Wamevaa pia glavu na kufunika midomo na mapua.

Mama amemleta mtoto wake kwenye hosipitali ili apewe chanjo. Huyo mama ameketi kwenye kiti huku akimbeba mtoto wake. Daktari ameinama mbele yake huku anamfungua mtoto kwenye mdomo na kumwekea dawa ndani ya hiyo mdomo.

Mganga ameketi chini kwenye mkeka ili aweze kufanya kazi. Anatumia vifaa vyake vya kuganga kama vile mawe, mkia wa ng'ombe na kibuyu ili aweze kufanya kazi yake vizuri.

Watu wengi, wakubwa kwa wadogo wamekusanyika, ili waangalie jengo ambalo limechomeka. Wanaonekana kuwa na huzuni. Wengine wameketi chini ila wengine wamesimama.

Msichana mrembo zaidi anatabasamu katika sehemu ya kupokea wageni. Hii ni ofisi au hospitali ya kutibu shida za meno. Msichana huyu anafanya kazi ya kupokea wageni ama wagonjwa wanaokuja ili waweze kupata matibabu ya, kuhusu shida za meno.

Moto unawaka. Watu wanaendelea kukusanyika, ili waweze kushuhudia moto unaokuwa unawaka kwenye gari. Mtu wa pikipiki pia amefika, ili aweze kuona kinacho endelea mbele. Wengi wa hawa watu ni wanaume.

Wanawake wameketi chini huku wakiwa wamepanga laini ili waweze kudungwa sindano. Mwanamke mmoja amebeba mtoto wake kwenye paja huku daktari akitayarisha kumdunga sindano kwenye paja lake.

Hii ni pakiti ya dawa, ni dawa ya chanjo ya homa ya manjano. Hii dawa inaitwa Stamaril, imeandikwa uiweke mbali na watoto, maana inaweza ikawapatia madhara.

Wanaume wawili na mwanamke mmoja wako kwenye hospitali. Mwanamke ni mgonjwa ilhali wanaume wawili ni madaktari. Madaktari hawa , wamevalia barakoa kwenye mapua na kuvalia miwani kwenye macho. Mwanamke huyu, amepanua mdomo ili aweze kutibiwa kwenye mdomo.

Mwanamke anayevalia rinda ya rangi ya kijani manjano na nyeupe ameinama huku akinawa mkono kwenye maji yanayotoka kwenye paipu . Huyu mwanamke anaonekana kuwa na tabasamu nzuri sana.

Mwanamume amelala juu ya kitanda cha hospitali. Ameekwa bendeji kwenye kichwa na kwenye mkono. Kando yake kuna meza. Juu ya meza kuna sahani na kuna kikombe. Karibu na hapo, kuna dirisha.

Hapa ni kwenye hospitali. Mwanamke mmoja amekalia kwenye kitanda. Wauguzi wawili wenye wamevaa linda ya rangi ya nyeupe, wamebeba watoto wawili kwenye mikono. Wanawaweka kwenye kitanda, ili waweze kulala. Inaonekana kuwa, huyu mwanamke amezaa watoto pacha.

Wanawake wengi wameketi chini kwenye uwanja. Wamejifunga leso kwenye mabega. Mbele yao kuna mwanamke mmoja ambayo amevaa longi ya rangi ya nyeusi na blausi ya rangi ya nyeupe. Anawafunza.

Mwanamke mwenye amejifunga leso kwenye kiuno ananawa kwenye maji yenye yanakimbia. Maji yanatoka kwenye tanki ndogo yenye imeandikwa UNICEF. Kando yake kuna mtoto mdogo mwenye anamchungulia venye ananawa mikono yake.

Kwenye hospitali mgonjwa amelala juu ya kitanda. Daktari amesimama , daktari amevaa barakoa. Mgonjwa amefungua mdomo ili daktari aweze kumtazama shida ya meno.

Kuna mafuriko kwenye barabara. Mafuriko haya imesababisha uharibifu wa barabara. Watu wengi wamekusanyika ili waweze kushuhudia maharibiko hayo. Watu hawa ni vijana.

Mama amemleta mtoto wake mchanga kwenye hospitali ili aweze akadungwa sindano. Mama amevalia koti ya rangi ya nyeusi. Mama pamoja na daktari wamevaa barakoa. Datari amevaa nguo ya rangi ya samawati. Mtoto anadungwa kwenye paja.

Watu wawili wenye wamejifunika mwili mzima kwa mavazi ya rangi ya manjano na kuvaa glavu ya rangi ya nyekundu, wanamwaga kitu fulani kwenye pipa ya rangi ya nyeusi. Kuna vibuyu vingine pia ya rangi ya samawati.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti ya plastiki. Amevaa sweta ya rangi ya nyeusi. Amevaa pia aproni ya rangi ya nyeupe. Huyu mwanamke amebeba chupa mbili kwenye mkono. Inaonekana kuwa hizi ni chupa zenye zimebeba dawa ndani yake.

Mwalimu na wanafunzi wako kwenye darasa. Mwalimu amevaa barakoa na kushika kiuno. Wanafunzi wameketi chini ilhali mwanafunzi mmoja amesimama. Mwanafunzi ambaye amesimama anajaribu kuwaelezea wenzake, kitu ambacho kinafunzwa.

Kuna mafuriko kwenye sehemu hili. Mwanaume mmoja anaonekana akiwa amebeba vitu vyake vya nyumba kwenye mtumbwi, ili aweze kuzisafirisha kuzipeleka sehemu nyingine. Vitu ambavyo vinaweza kuonekana kwenye mtumbwi ni kama godoro.

Wanaume wawili wamevaa barakoa. Mmoja ameketi ilhali mwingine amesimama. Mwenye ameketi, amevaa kofia nyeusi. Mwenye amesimama amevaa koti ya vumbi ya rangi ya nyeupe. Inaonekana kuwa, anayesimama ni daktari, na anataka kumdunga anayeketi.

Mwanamke mmoja amelala akiangalia juu kwenye mkeka. Amefunga leso kwenye kiuno yake. Amevuta juu blauzi yake ili kuweza kuonyesha utumbo wake. Inaonekana yeye ni mjamzito. Kuna mwanamke mwingine hapo kando lake, anamshika kwenye tumbo. Inaonekana huyo mwanamke mwingine ni daktari wa kienyeji, anamuangalia.

Mganga ameketi chini, ameeka dawa zake mbele yake, dawa zingine ziko kwenye chupa, dawa zingine ziko kwenye karatasi. Kuna chupa zingine zimefungwa na vifuniko, Kuna chupa zingine ziko wazi hazijafungwa, simu imeekelewa kwenye sakafu.

Kuna mafuriko. mwanaume mmoja anajaribu kuendesha pikipiki kwenye haya mafuriko. Huku mwanaume mwingine anamsaidia kusukuma hiyo pikipiki kwenye hayo mafuriko. Wamebeba vibuyu ya rangi ya manjano kwenye hiyo pikipiki.

Daktari na mgonjwa wako ndani ya nyumba. Mgonjwa ameketi kwenye kiti, ilhali daktari amesimama. Daktari amevaa barakoa kwenye mapua, daktari pia ameweka glavu kwenye vidole vyake. Anatazama mdomo wa mgonjwa, inaonekana kuwa mgonjwa ako na shida ya meno.

Chupa ya rangi ya nyeupe imewekwa juu ya meza, chupa hii ni ya dawa, dawa inaitwa Ghudatun. Hii ni dawa ya kufanya tizi dume ili iweze kupanuka vizuri.

Watu wanne wamesimama nje ya nyumba. Watatu ni wanawake, mmoja ni mwanaume. wawili wamevaa reflector , wanazungumza. Mbele yao kuna ndoo mbili za maji. Ndoo moja iko na mfeleji. Inaonekana ni maji ambayo watu hunawa wakitoka msalani

Ng'ombe mmoja amelala chini akiwa amekufa. Wanaume wawili wanatembea huku wakitoka penye huyo ng'ombe amelala. Hawa wanaume wamejifunga leso kwenye kiuno na kuvaa jaketi

Wanawake wawili ambao wamevalia koti ya vumbi ya rangi ya nyeupe wameketi chini huku wamevaa barakoa wakishona barakoa zingine. Hizi cherehani ni ya stima.

Hapa ni kwenye hospitali kuna daktari na kuna mgonjwa wote wamevalia miwani, daktari amevalia barakoa amevalia pia koti yenye rangi nyeupe, mgonjwa amelala chini na kufungua mdomo daktari anamtibu kwenye meno inaonekana kuwa ako na shida ya meno

Mwanaume mwenye anatembea kutumia mkwaju na kuvalia kofia ya rangi ya nyekundu anasoma bango yenye imeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume dhidi hawa.

Kuna mafuriko, mwanamume mmoja pamoja na mtoto mwingine wanatembea kwenye haya mafuriko. Mtoto huyu amevalia nguo ya rangi ya nyekundu ,Kuna mtoto mwingine kwenye verander amesimama na mbuzi watatu.

Hapa ni kwenye chumba cha wagonjwa hospitalini . Kuna vitanda viwili kwenye kile chumba. Kwenye kitanda kimoja, kuna mtu amekilalia kwenye kitanda kingine mwanaume ameketi chini huku akishika tama, anawaza hapo chini kuna besheni ya kuogea.

Watu wawili wamepiga magoti kwa mkeka ndani ya nyumba. Mtu mmoja ni mwanamume, mwingine ni mwanamke. Kuna kiti cha gurudumu pia ndani ya hiyo nyumba. Mwanamke aliyevalia koti ya nyeupe, anamwelekeza mwanamume jinsi ya kupiga mazoezi.

Kwenye hospitali mgonjwa amelala chini na kufungua mdomo ili aonyeshe meno. Kuna madaktari wawili, daktari mmoja ameketi na kumuangalia vizuri mgonjwa. Daktari mwingine amesimama na kuvaa shati ya rangi ya nyeupe. Wote kwa hawa madaktari wawili wamevaa barakoa.

Watu wengi wamekusanyika, wengi wa hawa watu ni wanaume. Ghorofa kubwa limeangukia watu na kuwaumiza. Kuna wanaume wenye wanajaribu kutafuta wenye wameangukiwa na nyumba ili waweze kuwatoa.

Hii ni pakiti ya dawa inayoitwa Ferolax. Pakiti hii iko na rangi ya nyeupe na nyekundu. Imeandikwa kuwa, hii pakiti ya dawa iko na vidonge thelathini.

Watu wengi wamekusanyika kando ya barabara. Wanaangalia ajali yenye imefanyika. Imehususha basi na lori la petroli. Basi limeharibika sana. Kioo zimevunjika, watu ni kama wameumia sana.

Panzi wamevamia eneo hili. Wanarukaruka wakiwa wengi. Wengine wako juu ya miti, wengine wako juu ya nyasi. Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wanakimbiza hawa panzi.

Mtoto mgonjwa ameweza kulazwa kwenye hospitali. Kwenye hiki chumba cha wagonjwa kuna vitanda viwili. Wazazi wenye huyu mtoto ambaye ni mgonjwa wameweza kumtembelea kwenye hospitali ili waweze kumuona, wamemletea chakula, wamemwekea kwenye meza hapo kando yao.

Msichana mrembo amevalia rinda ya rangi ya kijani kibichi. Anaonekana ako na furaha mno. Amekalia kwenye kitanda huku akiwa amebeba mtoto mdogo sana. Inaonekana ndiyo ametoka kujifungua na bado ako kwenye hospitali.

Hiki ni choo. Choo hiki kina milango miwili. Hapo kwenye mbele ya choo kuna tanki ya maji. Hii ni ishara kuwa, baada ya kutoka kwenye choo, unanawa mkono yako ili uweze kudumisha usafi.

Kuna chanjo cha ugonjwa wa Surua imeekwa ndani ya chupa. Hiyo chupa iko na kifuniko ya rangi ya manjano. Kanso ya hiyo chupa kuna sirinji na sindano ya kudungia hiyo chanjo ndani ya mwili.